Naona mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi amembeba mtoto mdogo mkononi mwake akimshikilia kwa upole, afisa waafya aliyevaa sare ya rangi ya manjano anamsongelea mtoto kwa uangalifu akiwa tayari kumpa chanjo.

Naona mwanamke mjamzito amelala juu ya mkeka akiwa ametulia kwa uangalizi, karibu naye mkunga wa jadi anamkagua kwa uangalifu labda anaskiza mpigo ya moyo ya mtoto au kuchunguza hali ya uzazi kwa jumla.

Naona moto mkubwa wenye miale ya rangi chungwa inayoteketeza vichaka na mimea iliyo kauka. Wazima moto walio na mavazi ya njano wanajitahidi kukabiliana moto huo kubwa. Mandhari inaonyesha hali ya taharuki huku moshi mzito ukipanda angani, nyuma tunaona mabaki ya miti iliyochomeka awali magogo meusi yaliyosalia kama ushahidi wa uharibifu wa moto.

Naona chupa ina kifuniko cha rangi ya manjano. Ndani yake kuna gambarao sitini za rangi ya zambarau. Chupa hiyo imefungwa lebo ya karatasi yenye picha za tunda la stroberi. Inaonyesha kuwa gambarao hizi ni za madini ya chuma na zina vitamini C ya kusaidia vianzaji wa madini mwilini. Lebo hiyo ina maelezo yote muhimu kuhusu matumizi ya dawa hizo.

Naona chumba cha daktari ya meno kikiwa na mandhari safi na kitaalamu, katika kiti maalum cha mgonjwa mgonjwa amelala kwa utulivu akiwa amefungua mdomo tayari kupokea matibabu. Daktari mmoja wa meno amesimama upande moja wa kiti na mwingine akiwa upande mwingine akisaidia au kufanya utaratibu, juu yao kuna taa ya matibabu iliyowekwa ili kuangazia ndani ya mdomo ya mgonjwa.

Naona mwanaume aliyevaa mavazi ya blue amesimama kando ya matanki ming ya rangi ya nyeusi, anaonekana mwenye furaha kubwa akiwa ameshikilia bango liloandikwa jina la kampuni yao, uso wake umejaa tabasamu akiashiria kuridhika na furaha kwa sababu ya upatikanaji wa maji safi au salama.

Katika ofisi ya daktari ya macho, Kuna vifaa mbali mbali vya kisasa vinavyo tumika kuchunguza afya ya macho. Daktari wa macho, mwanaume aliyevaa koti cheupe la kitabibu ameketi karibu na mashine moja maalum ya kupima macho. Mbele yake ameketi mgonjwa wake mwanamke, anayemsikiliza kwa makini huku akijiandaa kuweka uso wake kwenye kifaa hicho kwa ajili ya uchunguzi.

Naona mwanamke mmoja yupo katika chumba cha daktari, ameketi wakiwa amebeba mtoto wake mdogo kwa upole, daktari ambaye amevaa mavazi meupe ya kujikinga ikiwemo koti la kitabibu, barakoa ya kinga iko mbele yao, akimchunguza au kumtibu mtoto kwa uangalifu na weledi, chumba hicho cha matibabu kina vifaaa mbalimbali vya hospitali, kama mashine vya kupimia, vifaa vya uchunguzi na meza ya matibabu.

Naona mtu aliyevalia mavazi ya kahawia ameketi sakafuni kwa mtindo wa mtambiko. Mbele yake kuna vyombo mbalimbali vya aina tofauti, vikiwa na bidhaa zinazofanana na viungo vya mimea ya dawa. Baadhi ya vyombo hivyo vimejaa unga, majani makavu na vipande vya mizizi. Pembeni kuna kibaba pamoja na kikapu kilichojaa vifaa vingine. Mandhari yote inaashiria kuwa ni eneo la mganga wa kienyeji.

Naona chupa ya glasi yenye chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubella iliyo kwa mezani. Chupa hio ni ndogo, na imefungwa na kizibo cha mpira ya manjano , pembeni chupa hio kina sindano tayari Kwa matumizi.

Naona kisanduku cha dawa chenye rangi ya nyeupe, ya manjano na ya kijani kikiwa kimewekwa juu ya meza. Sanduku hilo lina maandishi yanayoeleza jina la dawa, matuzi yake na dozi yake .Pembeni mwa kisanduku hicho kuna dawa zenyewe zilizowekwa nje karibu na boxi. Dawa hizo ni ya rangi ya kijani na ziko katika mfumo wa vidonge.

Naona kijiji kimezingirwa na mafuriko, maji yakiwa yamejaa kila mahali. Nyumba zimejengwa kwa udongo na nyingine kwa mabati. Zote zimeathiriwa na mafuriko haya, zingine zikiwa zimezamishwa kwa sehemu kubwa. Mtu mmoja anaonekana akitembea taratibu ndani ya maji yaliyofika karibu na kiuno chake akijaribu kupita katikati ya mafuriko hayo. Miti na mimea mingine ya kijani pia imezamishwa kwa kiasi.

Naona chumba cha kituo cha afya kina vitanda viwili vya wagonjwa katika kitanda kimoja mgonjwa amelala akiwa ametulia labda akiwa katika mapumziko baada ya matibabu au uchunguzi. Katika kitanda cha pili mgonjwa ameketi akiwa ameshikilia kichwa chake kwa mikono miwili akiashiria maumivu au uchovu. Vifaa mbali mbali vya hospitali vimewekwa ndani ya chumba hicho baadhi yao juu ya meza za chuma.

Naona wodi ya hospitali imejaa wagonjwa wengi waliolazwa kwenye vitanda vya wagonjwa vilivyopangwa kwa ukaribu. Baadhi ya wagonjwa hawa wana majeraha mabaya na damu inaonekana ikikuja kutoka kwenye bendeji zao. Wengine wanaonekana wakiwa na maumivu makali. Wahudumu wa afya kama madaktari na wauguzi wamesimama karibu na wagonjwa hao.

Naona mama moja ameketi kwenye kiti yake ameshika mtoto wake mtoto huyu anonekana kuwa wa umri mdogo karibu nao mhudumu wa mwanamke afya aliyevaa sare za uongozi anajianda kumpa huyo mtoto janjoo ya mdogoni.

Naona daktari wa meno wa kiume anakagua meno ya mgonjwa wake wa kike. Amekua amevaa glavu nyeupe akiwa ameinama kwa umakini kumtazama mgonjwa wake. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha buluu akiwa amelegea huku akifungua mdomo ili daktari aweze kufanya uchunguzi wake. Katika chumba hicho, kuna mwanga mkali unaoelekezwa ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Mwanaume mmoja anaonekana akimbeba mwanaume mwingine mgongoni akivuka mto wenye kina cha wastani. Anaingilia ndani ya maji kwa tahadhari, miguu yake ikikata mawimbi madogo huku akihakikisha aliyebeba yuko salama na imara. Kwenye kingo za mto kuna kundi la watu waliokusanyika, baadhi wakionekana kusubiri kusaidiwa kuvuka mto huo.